ilikuwa ngumu sana kwa wakenya, niwakati rais wa tano bwana William Samoi Ruto alikuwa anaapishwa ilikuweza kuingia kwa kiti kama rais wa tano.

Gavana wa Nairobi bwana Johnson Sakaja akiwa na jaji mkuu bi Martha Koome pamoja na mawaziri wengine na majaji wenzao katika sherehe ya idara ya mahakama.

Hiki ni chama cha PNU, ambacho ni chama cha kisiasa nchini Kenya. Ni muungano wa vyama kadhaa vya kisiasa na kilizinduliwa rasmi mwaka wa elfu mbili na saba. Mwanzilishi wake alikua ni rais mstaafu Mwai Kibaki akiwa pamoja na wafuasi wake.

Hizi ni pasipoti, pasipoti ni hati ya kusafiri inayotolewa na serikali kwa raia wake, na inadhibitisha uraia wa mtu. Hati hii hutumika wakati mtu anaposafiri kwenda nchi za nje.

Hiki ni kituo cha serekali cha huduma. Hapa kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na serekali. Tunamuona muhudumu anaelezea wanadada hawa kwa utaratibu na kwa makini jinsi watakavyo fanya ili waweze kusaidika.

Katika hafla fulani katika inchi ya Kenya

Mashabiki hawa wa timu ya AFC Leopard ya Kenya. Wako uwanjani wakiwa na furaha na kushangilia timu yao. Wamevaa jezi za AFC Leopard na hii inasaidia kutia timu yao moyo ili waweze kufaulu zaidi.

Hiki ni kituo cha Huduma Kenya. Ni kituo ambacho kinatoa huduma za serikali tofautitofauti kama vile kupata kitambulisho cha taifa. Tunaona watu wameketi foleni wakingojea zamu yao ili waweze kusaidiwa.

Kituo hiki ni huduma kenya. Ni mahali ambapo huduma za serekali zinatolewa. Kuna huduma mbalimbali na tunaona viongozi hawa wanahudhuria sherehe katika jengo hili la huduma.

Hiki ni kituo cha huduma Kenya. Ni kituo cha kitaifa ambacho kinatoa huduma za serikali. Unaeza pata huduma kama vile: kupata kitambulisho cha kitaifa au kupata cheti cha usafiri.

Rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya, bwana Uhuru Kenyatta, akiwa na furaha na shangwe, huku akimsalimia gavana wa zamani wa Nairobi, bwana Evans Kidero, kwenye sherehe ya kitaifa.

Mashabiki wamewasili katika uwanja mkubwa wa kitaifa, ili kuweza kushabikia michezo ambayo inaendelea. Wamevalia sare rasmi ya kuonyesha uzalendo wao wa timu ya Kenya.

Huyu ni Bwana Willies Otieni ambaye ni wakili wa mahakama kuu. Yuko katika tukio muhimu sana, katika majengo ya mahakama kuu, kule Milimani Nairobi.

Hiki ni kituo cha huduma Kenya, na ni kituo cha serikali ambacho kinatoa huduma tofauti tofauti kwa raia, tunaona mhudumu huyu wa huduma Kenya anamsaidia raia huyu kuweza kujisajili kwenye tarakilishi.

Watu hawa ni wa hudumu wa huduma Kenya. Kituo hiki ni cha serikali, na kina toa huduma mbali mbali. Kama vile ukitaka kupata kitambulisho cha taifa, unatembelea kituo hiki.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Ni timu ya kandanda ya Kenya ambayo inavaa jezi ya kijani na nyeupe. Wamevaa jezi zao na wako tayari kushabikia timu yao. Wamefurahia, wako na shangwe na vigelegele.

Bwana huyu yuko katika kituo cha serikali. Amekuja kutafuta huduma ya kitambulisho au cheti cha usafiri. Mhudumu kwa utaratibu anamchukua alama ya vidole ili aweze kupata cheti chake.

Mashabiki wamewasili katika uwanja wa taifa wa michezo, huku wamevalia jesi zao za raga, wakiwa na furaha tayari kushabikia timu ya taifa ya raga Shujaa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu ni mchezo wa timu mbili unaochezwa kwa kurusha mpira ndani ya kikapu. Wachezaji hawa wanacheza kwa bidii kila mmoja akijaribu kuishindia timu yake.

Wanafunzi hawa wameingizwa rasmi kuwa mawakili. Huu ni mchakato rasmi wa kisheria ambapo mtu aliyekamilisha mafunzo ya sheria na mafunzo ya kitaalamu wakubaliwa rasmi na mahakama kuu, kuwa wakili wa kuendesha mashauri na kuwakilisha wateja mahakamani.

Hizi ni pasipoti pasipoti ni hati rasmi inayotolewa na serikali ya nchi fulani kwa raia wake. Inayomtambulisha kitaifa na kumpa ruhusa kusafiri kuenda nchi nyingine.

Huu ni mchezo wa vikapu wa wasichana, tunaona wasichana hawa ni warefu sana na wanacheza kwa bidii, kuna mashabiki pia pale kando ambao wanashangilia ili kuweza kuwatia moyo. Mchezo huu unachezwa na timu mbili tofauti.

Watu hawa wametembelea kituo cha serikali ili kueza kupata huduma tofauti tofauti. Tunaona foleni zikiwa refu sana na ni changamoto sana kwa wazazi ambao wameandamana na watoto wao.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani, kila mmoja akicheza kwa bidii na juhudi. Wamevaa sare tofauti za timu zao na wanakimbia kwa kasi sana ili kuhakikisha kila mmoja anaipea timu yake goli.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya, wamefika uwanjani huku wamevalia jezi za ya timu ya kenya, wako na furaha wanainua bendera juu wakishangilia kwa ushindi waliopata.

Hiki ni kituo ambacho cha Huduma Kenya na ni kituo ambacho kinatoa huduma mbali mbali za serikali. Tunaona wahudumu wa huduma Kenya, wakimkibadhi kaka huyu kitambulisho chake.

Hii Ni bango la mahakama kuu ya kenya, na inatoa nafasi Kwa vijana ambao wako katika chuo kikuu ama wamemaliza chuo kikuu Ile wapate nafasi kwa mafundisho ya vitendo.

Huu ni uwanja wa michezo wa kitaifa. Mashabiki wamejaa kwenye uwanja huu kwa sababu wamekuja kushabikia timu zao. Wachezaji pia wamecheza kwa juhudi na kwa bidii zaidi ili kuhakikisha kwamba wamejinyakulia ushindi.

Hiki ni kituo cha Huduka Kenya, ni kituo cha serikali na kinatoa huduma mbalimbali kwa raia wa kenya, huduma zinazopatikana huko ninkama vile, kupata kitambulisho cha taifa, kupata sajara ya kusafiri nchi za nje.

Hawa ni wahudumu wa huduma Kenya. Wanapewa maelezo jinsi ya kuweza kuwasaidia raia Wakenya. Tunaona sehemu hii ambayo wameketi ni sehemu ambayo mtu anaweza pata cheti cha kuzaliwa au cha kifo.